Kwenye hospitali na ambapo kuna madaktari wa kufanya oparesheni wengi sana, ambao wamevaa manguo ambayo yanafanana, pia na vikofia kwenye vichwa vyao. Wamejikinga vizuri sana. Inaonekana kuna mgonjwa ambaye amelazwa mahali hapa, ambaye anafanyiwa upasuaji.

Mgonjwa na ambaye ni mzee ambaye amelazwa kwenye kitanda hiki cha hospitali. Anaonekana anahudumiwa na madaktari wawili waliozivaa nguo ambazo ni nyeupe. Mgonjwa huyu anaonekana kazidiwa kwani anapumua kupitia kwa mashine.

Kwenye hospitali hii kuna madaktari wanne ambao wanaonekana kumhudimia mgonjwa mmoja ambaye wanamfanyia operesheni. Madaktari hawa wanaonekana kujikinga vizuri, kuvaa hata mabarakoa pamoja na glavu.

Hii ni cheti ama kiashiria ambacho kina maandishi inayosema jinsi ya kujikinga na malaria na kuzuia malaria. Kwenye picha kio tunaona mama ambaye amelala na mtoto wake na ambao umejifunika neti na hapo chini ya neti.

Wakaazi kadhaa ambao sio wengi sana ambao wamekusanyika mahali pamoja na kuketishwa mahali hapa waonekana wakielimishwa kuhusu afya na uhamasishaji wa jamii ambapo mafunzo haya huwa ni mazuri sana haswaa katika jamii kwa maana hapa watu ndio wanapofunzwa kuhusu usafi, magonjwa na mambo mbalimbali.

Kwenye kijiji ama nyumba hii ambayo inaonekana wakazi wao ni wa tabaka la chini. Kunaonekana mzee ambaye ameketi nje ya nyumba na ambaye kuna pia madaktari wamekuja kumwangalia labda ni mgonjwa na wanamwangalia labda ana shida ya macho.

Kwenye hospitali ama vile vile zahanati kuna mgonjwa na ambaye amelazwa kwenye kiti ambaye anaonekana ana shida ya meno huku daktari anayemwangalia wa meno amevaa glavu mkononi. Mwanaume huyu ana shida ambayo ni ya meno kwa maana meno yake ya chini yanaonekana yamevunjika upande.

Daktari na ambaye ni wa meno anaonekana kavaa glavu mkononi na ambayo ni ya purple ama zambarau. Anaonekana ameshika kifaa cha kutengenezea meno anatengeneza mgonjwa na mbaye anaonekana ana shida ya meno.

Mwanaume na ambaye anaonekana tu sehemu yake ya chini ya uso, anaonekana kashika kijiti au mswaki anayotumia kuyasafisha meno yake, njia hii ya kutumia kijiti hiki hutumika sana kitambo kidogo.

Daktari wa meno na ambaye anaonekana kavaa glavu ya samawati mkononi mwake, anaonekana kashika kifaa cha kutengeneza ama kung'olea meno wakati meno imeleta shida. Afya ya meno ni kitu cha muhimu sana katika mwili wa mwanadamu.

Mtu na mbaye anaoneka ako hospitali ama amekuja hospitali kuangaliwa shida ya meno. Anaonekana ako na meno ambayo yanakosekana ambayo labda yaling'oka kwa njia moja ama zingine na kuonekana mkono wa daktari ulivalishwa glavu unamhudumia.

Nje ya shule na ambao mna ukuta ambao ni wa rangi ya kijano, inaonekana kumenyesha mvua kubwa sana usiku kutwa labda, na kukafurika sana maji ambayo ni mengi mpaka hata watu wa msalaba mku msalaba mwekundu wakakuja kuwaokoa.

Kwenye uwanja wa ndege na ambapo kuna ndege ambalo ni la rangi nyeupe, ambalo limeandikwa Air Ambulance na ambapo kuna wahandisi watatu waliovaa sare zao nyekundu, ambao wanaonekana ni kama ndege hili limepata puncture na wanalitengeneza.

Kwenye barabara na ambapo kuna magari ya kibinafsi yameegeshwa na kuna msongamano ama kundi la watu unatembea kuepuka mkasa wa moto ambao unaonekana umetokea katika eneo hilo na ambapo unaonekana Bado haijaweza kushughulikiwa.

Kwenye kijiji na ambacho ni kama ni cha tabaka la chini ambapo kuna manyumba na ambayo yamejengwa kwa mabati. kunaonekana kumenyesha mvua kubwa na kukafurika na maji hayo yakaingia kwa nyumba za watu na kuharibu bidhaa ama kuharibu vitu zao.

Kijijini hiki ama maeneo haya kunaonekana kumenyesha mvua kubwa sana labda usiku kutwa na maji yamefurika sana mpaka yakaingia kwenye nyumba za watu na kunaonekana pia watu wa msaada wa msalaba mwekundu wamekuja kusaidia watu.

Kuna watu wa msalaba mwekundu na ambao wanaonekana kua wanaenda kuokoa watu ambao wamekabiliwa na dharura la maafa katika eneo fulani na ambao wanaenda kuchukua hata miili ya waliofariki na kwenda kuokoa wale ambao bado wanazidi kupigania maisha yao.

Kwenye kijiji na ambacho manyumba yamejengwa kwa mabati. Kunaonekana kumetokea mkasa wa moto na ambapo manyumba yameteketea na mazima moto kuja kuzima moto huo.

Kwenye kijiji hiki ambacho kinaonekana ni cha manyumbani, kuna matope kidogo na pia kunaonekana kumekauka, kuna mbuzi ambazo ni nyeupe ambazo zinaenda labda malishoni ama kutoka malishoni, kando yao kuna mwanaume na ambaye amevaa shati nyeupe ambao ako katika shuguli zake.

Mahala hapa kunaonekana mvua imenyesha kubwa labda usiku kucha na kukafurika furifuri hadi pomoni. Kunaonekana wakaazi ambao wamekaa kando huku wakiyatazama maji huku wanaume wawili wamemshika mama mmoja wakijaribu kumvukisha maji yale.

Kwenye kijiji hiki kunaonekana kumenyesha mvua mkubwa sana ambao umefanya maji ikafurika mahala hapa na hata kuharibu vitu za watu na ambapo tunaona vijana ambao wanatumia mashua kusafiri nayo kupitia kwenye maji haya mengi.

katika eneo hili kunaonekana kumekuwa na mkasa wa moto, Magari mekundu ambayo ni ya kuokoa ama ni ambayo ya kuzima moto yanaonekana yamesimama mahala hapo na ni kama yamekwisha zima huo moto kwa maana hakuna moto.

Kwenye soko na ambapo kuna kibanda kikubwa sana na ambacho ni cha mboga. Kuna bidhaa mbalimbali zikiwemo mboga kama vile vitunguu, nyanya, kabichi na pia mbaazi na ambapo zote zimewekwa kwenye vikaratasi ama gunia.

wanaume wanne na mwanamke mmoja wanaonekana kutengeza handaki amabayo inatumika kupitasha maji ndiposa labda kunaponyesha ama maji yanapopitia kwenye handaki hio yaweze kupita vizuri.

Kwenye shamba hili ambalo ni la mboga kuna mwanaume ambaye amevaa koti ambayo ni rangi ya samawati ambayo pia amevaa glavu mkononi ambazo ni za rangi nyekundu ambayo anaonekana anapalilia mboga hizi za mchicha.

Gari la rangi ya kinjano ama lori na ambalo ni la usimamizi wa pipa, linaonekana limekuja kuchukua takataka ambalo ni jambo la muhimu sana na kunaonekana kuna wafanyikazi ambao wamefanya kazi ya kukusanya takataka diposa zikaweze kuekwa kwa ile lori zikapelekwe mahali zinastahili kuwa.

Kuwepo kwa soko za mboga na matunda ni jambo la muhimu sana kwa kuwa vitu hivi ama vyakula hivi ndivyo mwanadamu kwa kawaida katika yake ya kila siku anastahili kukula ndiposa kuhakikisha afya yake ni njema kwani baada ya kukula chakula ambacho ni kizuri unastahili kukula matunda ama kabla ya.

Nje ya hospitali na ambayo ni ya macho. Kuna kiti na ambacho kinakaa kitanda na ambacho kimewekwa nje na kuna mlango ambao ni wa rangi ya samawati ambao imeandikwa eye unit upande wake wa kando dirisha limefunguliwa.

Mahali hapa ama kwenye chumba hiki ama kwenye nyumba hii inayoonekana ni ya tiba ya mwili. Kuna mlango ambao ni wa rangi ya kijivu na ukuta wake upande wa nje ni ya rangi nyeupe, ilhali ndani ni ya rangi ya samawati ama vilevile bluu.

Kwa jokofu ama friji na ambayo imefunguliwa na kuonaonekana daktari ambaye amevaa koti na ambayo ni nyeupe anaonekana labda anachukua dawa kwenye jokofu lile ama labda anaweka dawa.

Kwenye hospitali ama zahanati kubwa na ambayo ni safi sana ambapo kuta wake umepakwa rangi ambayo ni nyeupe, kuna mwanaume ambaye anaonekana kakalia kiti na kando ama mbele yake pia kuna kiti ambacho ni cheusi na kando yake mahala pa kupimia wagonjwa.

Chumba hiki ambacho kiko ndani ya hospitali kubwa, ni ambacho mgonjwa, ama mtu ama mwanadamu anaweza kuingia na kuangaliwa sehemu yake zote za mwili kama ziko sawa, ndani na nje, kupitia kwa njia ya scan . Chumba hiki kinaonekana ni kisafi sana.

Mahala hapa kunaonekana ni kama ni zahanati na ambayo ina kabati na ambayo imewekelewa dawa tofautitofauti na juu yake kuna kompyuta ama tarakilishi ambayo inaonekana ina picha ambayo ni ya figo.

Daktari na ambaye anaonekana kavaa glavu ambayo ni ya kijani mkononi mwake na ambaye ameshika dawa ya kisasa iitwayo ya kifua kikuu ama tuberculosis na pia ameshika sindano.

Dawa na ambayo inaitwa Panadol ya maumivu, inaonekana kiboxi chake na ambacho ni cha hivyo vidonge ambavyo ni cha rangi ya samawati ama buluu na ambayo imeandikwa Panadol Advance Pain and Fever .

Oral Poliomyelitis Vaccine ni dawa ya kisasa na ambayo inapewa watoto wakizaliwa ama wanavyoendelea kukua, ndiposa kuhakikisha afya ya mtoto ni nzuri na mtoto hatashikwa na magonjwa kama vile polio.

Kuna vidonge vya vitamin E capsules ambazo zimetolewa kwenye karatasi ya hizi dawa ambazo ni za kijano. Dawa hizi zinatumika kuhakikisha macho yako yana afya vilevile pamoja na ngozi na ata akili.

Mama ambaye ameketi, huku ameshika mtoto wake, kando yake ni daktari aliyevaa nguo ama koti ambayo ni nyeupe , huku ameushika mdomo wa mtoto kwa nguvu, mkono mwingine wake ukiwa na dawa ile ya kumpa mtoto kwa mdomo ya kumnyemelea ambayo ni ya Polio.

Hospitalini, mama na ambaye amevaa barakoa ameketi akishika mtoto wake huku daktari ambaye amevaa glovu mkononi anamtilia mtoto huyu dawa kupitia kwa mdomo.

Kwenye hospitali ama zahanati na ambayo inaonekana kuna kitu kinachoonekana kwa mbali cheusi. Kuna mwanamke ambaye ameshika mtoto wake mdogo sana. Anaonekana ni mdogo tu amezaliwa hivi majuzi na ambapo kuna daktari ambao anaonekana ameshika sindano mkonononi mwake anataka kumdunga mtoto huyu.

Mtoto na ambaye ni Muisilamu au wa Kiislamu. Kwa maana amevaa buibui na ambao ni nyeupe. Anaonekana amepanua mdomo huku daktari ama mtu mmoja anaonekana akimpa dawa ile ya kuweka kwenye mdomo wake, labda ni ya polio.

Mtoto na ambaye amevaa shati ambalo lina rangi ya machungwa na imechorwa michoro ya rangi nyeusi ambayo yamepakatwa na mama yake huku amemshika mdomo na vile vile kuna daktari ambaye anampa dawa iliyo kwenye kichupa dawa ya Polio .

Kwenye zahanati, kunaonekana kuna mtoto ambaye ameshikwa ama amepakatwa na mama yake ama daktari, ambapo mtoto huyo ameshikwa mdomo huku mkono wa daktari umeshika dawa ya mtoto huyo kumweka mdomoni, ni kama ni dawa ya Polio.

Madawa haya yanaonekana ni ya watoto wanayopewa wanapo zaliwa na hata wanapozidi kukua, kwa sababu watoto wanastahili kukuwa na afya njema. Kama mzazi haustahili kufeli katika ulezi wako kwa kuacha mtoto akae na ugonjwa. Unastahili kumpeleka kwenye daktari.

Kwenye ukumbi ambapo kunaonekana wamekaa wakaazi ama wanakijiji ambao wote wamevaa barakoa mdomoni mwao, hapohapo kuna mama mmoja au mwanamke ambaye ameketi huku ameshika mtoto wake na ambapo daktari anaonekana anamnyunyuzia ama anampa ile dawa ya watoto ya polio.

Hospitali hii ama zahanati na ambapo wagonja wengi wanaonekana kulazwa kwenye hospitali hii wojawapo wakiwa ambao wana watoto na wengine kuwa wenyewe ndo wagonjwa wanaonekana kuhudumiwa na madaktari na manesi.

Ingawa watoto wanazaliwa wanaweza kuzaliwa na magonjwa mbali mbali ama wanavyozidi kulelewa magonjwa yanawapata ni vizuri kuzingatia afya ya watoto kwa hivyo unapoona mtoto ana ugonjwa fulani ni vizuri kumpelekea daktari ndiposa akaweze kutibiwa.

Shuleni na ambapo kuna mwalimu amevaa barakoa mdomoni na amevaa koti yake ya kufundisha ambayo anavaa asishikwe na uchafu wa chokaa ambayo ni nyeupe huku mtoto wa kiume anafunguliwa maji anawe mkono na mwalimu huyo na upande mwingine wa huyo mtoto kuna mtoto msichana ambaye amesimama.

Kwa kweli maji ni uhai, kwani yanasababisha kunawiri kwa miti ardhi, na hata mimea ambayo tunategemea kwa chakula kama wananchi, kwani hata tunastahili kuhifadhi maji kwa wingi ndiposa tusije wakati hakuna mvua.

Mpira wa kikapu unajivuniwa sana kote nchini na unachezwa hasa na vijana wenye umri wa makamo. Umuhimu wake ni kujenga mwili na kukuza talanta. Una mahala pake pa kuchezewa panapoitwa pichi ya mpira wa kikapu.

Hili ni lengo la mchezo wa soka ambapo wachezaji wanautumia kufungia mabao yao kupitia mchezo huu wa soka unaweza kukuza talanta ama hata afya yako ikakuzwa kupitia kunawisha misuli na viungo vya mwili.

Kwenye njia na ambayo imejaa mawe. Kuna mwanaume mmoja mwendesha baiskeli na ambaye inaonekana kana kwamba ameshika panja na akaketi chini, huku baiskeli yake pia ameiweka Chini , kando yake pia kuna miti ambayo inaonekana ina rangi nzuri ya kijani kibichi.

Shamba na ambalo lina miti mingi, ukiwemo mti ule wa maembe na ambao unaonekana umenawiri sana. Pia kuna miale ya jua ambayo inapitia katikati ya mti huu. Inaonekana jua ni kali sana, mti huo ni wa kijani kibichi.

Kando ya jumba hili la mabati kunaonekana kuna jiwe na mmea wa malenge au vile unaoitwa misheveve unaotumiwa kama mboga na mtu anaweza kutumia kwa ugali. Inapendwa sana na wakenya.

Miti shamba hii ilipendelewa na watu wa kitambo katika kutibu magonjwa kadhaa wa kadhaa na hata sasa inatumika japo inatumika na idadi ndogo sana kwani wengine wanatumia dawa za kisasa. Miti shamba hii iliaminika kuwa ukikunywa inaponya magonjwa mengi zaidi katika mwili.

Kwenye mti na ambao ni mrefu ambao unaonekana umenawiri vizuri sana. Kuna kijani kibichi cha matawi ya huu mti na ambapo kuna pia miale ya jua inayopitia katikati ya haya matawi.